Hapa ni kwenye kituo cha kusambaza umeme ambapo tunaona nyaya za stima zikiwa zimepita upande wa juu huku pia mawingu yakionekana kuwa yenye rangi ya samawati na kuna watu waliovalia sare zao rasmi za kazi wakipita kwenye njia hii iliyotengenezwa kwa lami.

Hapa ni kwenye kituo cha kusambaza umeme ambapo hapa tunaona kutumika kutoa umeme ikiwa imewekwa kwenye eneo hili huku waya za stima zikiwa zimefunga mahali hapa na kuelekea upande mwingin na tunaona pia mawingu yaliyo ya samawati na mengine yaliyo meupe.

Hii ni katika kituo kia kusambaza umeme ambapo tunaona moshi ambao ni wenye rangi nyeupe ukitoka katika chumba hilo, Huku upande wa juu tukiona milima iliyo mikubwa sana huku pia mawingu ya samawati yakionekana. Upande wa chini kuna miti pamoja na mimea iliopandwa katika eneo hii.

Hapa ni kwenye kituo cha usambazaji wa umeme ambapo tunaona nyaya za stima zikiwa zinapita juu huku mawingu yakiwa yametanda yenye rangi ya samawati na mengine ni meupe. Kuna nyasi pia za kijani kibichi na miti iliyo mifupi sana katika eneo hili.

Hapa ni kwenye kitio cha kusambaza umeme ambapo kunaonekana tenki ambalo limeandikwa KenGen lililowekwa katika eneo hili, huku majumba mengine yakiwa yamejengwa mahali hapa pamoja na gari lenye rangi nyekundu na pia tunaona anga ni ya samawati.

Hapa ni kwenye kituo kidogo cha kusambaza umeme ambapo tunaona nyaya za stima zikiwa zimefungwa mahali hapa. Pia kuna zilizowekwa juu kabisa na pia kuna mawingu ya samawati huku mengine yakiwa meupe kabisa.

Hapa ni kwenye kituo cha kusambaza umeme ambapo tunaona maandishi ya Kenya power katika bango lililowekwa karibu na posti ya stima huku pia tunaona nyaya za stima zikiwa zimepita katika eneo hili pamoja na miti zilizomea katika mahali hapa na pia kuna lami iliyotengezwa kwa ustadi mkubwa sana.

Hapa ni kwenye kituo cha kusambaza umeme, ambapo tunaona gari inayotumika kusimamisha posti za stima ,hadi dua imewekwa katika eneo hili pamoja na mashine, ambayo pia inasaidia. pamoja na nyaya za stima ,zilizopita katika eneo hilo na pia tunaona miti iliyopandwa na kustawiri vizuri sana .

Hapa ni mahali pa kusambaza umeme, ambapo tunaona watu kadhaa wakiwa wamesimama mahali hapa na wanajaribu kujadiliana mambo yao huku kuna magari yanayoonekana na pia nyumba zenye rangi nyeupe na upande wa nyuma kuna milima.

Kuna mawingu yaliyotanda juu angani ambapo tunaona yakiwa ya rangi ya samawati na mengine meupe, huku pia tunaona miti iliyo mifupi zaidi pamoja na nyasi. Pia kuna muundo wa kitu ambacho kinaonekana kuwa kimeshikilia waya za stima zilizopita mahali hapo.

Hapa ni katika kituo cha kusambaza umeme ambako tunaona nyaya za stima zikipita katika eneo hili kuelekea upande mwingine, Huku pia kuna vitu vilivyoundwa kwa kutumia chuma kuelekea juu ili kushikilia waya hizi na pia kuna mawingu ambayo ya samawati na mengine ni meupe.

Hili ni eneo ambalo tunaona watu ambapo wamevaa makoti ya rangi ya kijani kibichi huku wamevaa mabuti kwenye migu yao na wanaonekana kusafisha eneo hili ambalo limekubwa na uchafu mwingi sana. Taka nyingi zimetupwa katika mto huu na kusababisha maji haya kuchafuka na kubadilisha rangi.

Kuna wanyama wawili wakubwa ambao wana pembe kubwa sana na zenye kustaajabisha huku mmoja akiweza kuangalia upande wa nyuma na mwengine akiwa anaangalia mbele. Na pia tunaona nyasi zilizomea katika eneo hili ambazo husaidia wanyama kukula ili wakaweze kuwa na afya njema bila kuhangaike kwa kukosa chakula.

Hapa kuna mwanamke ambaye amesonga nywele yake kwa rangi nyeusi na amevalia rinda ambalo ni la kupendeza huku anapanga vitu kwenye shuka ambalo ni jeupe kabisa. Nyuma yake kuna mti mkubwa zaidi na pia nyasi inaonekana ikiwa katika eneo hili.

Tunaona magari ambayo hutumika na watalii kuzuru maeneno mbalimbali na eneo hili linaonekana kuwa lenye ukame kwa sababu nyasi zilizoko mahali hapa zimeweza kukauka huku pia kukionekana njia zilizotengenezwa lakini si nzuri kwa usafiri huku pia miti mingine ikionekana upande ulio wa juu pamoja na mawingu ya samawati.

Kuna michongo ya watu ambao wamevalishwa kofia kichwani huku wameshika mitutu ya bunduki katika mikono yao huku wengine wakiwa na mikuki. Nyuma yao kuna jumba ambalo linaonekana kuwa la ghorofa na madirisha yake hayajaweza kukamilika kwa kuwa hayajawekewa vioo.

Kuna maji yanayopita kwenye mto huu huku watu wengine wakiwa wamesimama kando yake na kutazama jinsi uliofurika na kubeba takataka nyingi. Pia kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati upande wote, na pia ghorofa moja ambalo linaloonekana upande wa mwisho na watu wanaishi ndani yake.

Hapa tunaona wanaume waliovalia gumboots na wako ndani ya sewage iliyo na rangi nyeusi na wanajaribu kuyaondoa makaratasi yaliyomo ndani hapa na kuna pia taka zingine zilizovunjwa huko nyuma na zinaonekana kuchomwa.

Tunaona wanafunzi ambao wamevalia sare zao za shule zilizo rasmi na huku pia wanafulana huku wameshika mtungi wa kunyunyuzia miti maji hili kuhakikisha kuwa zinapokea maji ya kutosha na Kuibuka na kunyauka uku pia unaona miti ingine iliokuwa mikubwa.

Hapa tunaona nyumba zilizojengwa kwa mabati yaliyozeeka huku zingine zikiwa zina mabati ambayo yanaonekana kuwa mapya na pia tunaona miti ambayo ina majani ya kijani kibichi na kutoa maua juu yake. Pia tunaona njia iliyopita mahali hapa na katikati yake kuna uwanja ambao unatumika kwa ajili ya michezo na mambo mengine kadha wa kadha.

Hapa tunaona mashine ambayo hutumika kubeba mizigo kutoka eneo la chini kupanda juu huku kreni hii ikionekana kuwekwa kwa ndoo ilio na mkono ambao imewekwa vitu ndani yake huku wanaume wengine waliovaa riflekta na kofia za bluu kwenye vichwa vyao wakiendelea na shughuli zao huku pia kuna magari yenye rangi ya manjano.

Hapa ni kwenye sehemu ambayo tunaona wanaume kadha wa kadha wakiwa wanafanya kazi mbali mbali. Kuna wale ambao wanabeba mabati wengine wakisaidiana kujiekelea kwenye mabega huku miguu vikiwa pahali palizo za mbao kumaanisha kuwa eneo hili limebomolewa nyumba.

Kuna watu ambao wanaonekana kuvalia nguo zao za kuegeza uku wamesakata genje na kupiga virimbi na mwingine anapiga ngoma ambayo ameinuka kwenye kiuno chake uku wanafuzi wakionekana kukaa chini wakiwatazama ili wakaeze kuburudika.

Upande wa juu tunaona jumba ambalo ni la ghorofa limejengwa kwa usatdi mkubwa sana na kupakwa rangi ya kijani kibichi huku miti mingine miwili ikionekana kumea mahali hapa, huku matawi yake yakionekana kuwa ya majani ya kijani kibichi, huku upande mwingine pia tunaona nyasi.

Hapa kuna maji mengi yanayoonekana kupita kwenye sehemu hii na tunaona kuwa kuna mnyama ambaye ana pembe ndefu sana na pia ameingia ndani ya maji haya ili kuweza kuyanywa na pia kwa upande mwingine tunaweza kuona barabara inayopita huku manyasi na magugu yakiwa yamemea katika eneo hili.

Kuna uwanja ambao uko katika sehemu hili huku nyasi zikionekana kuwa sehemu moja huku mahali pengine kukionekana kukosa nyasi kwa kuwa watu wametembea mahali hapa pia kuna miti ambayo imepandwa katika eneo hili na ina matawi madogo madogo huku pia anga ikionekana kuwa safi kabisa.

Hii ni sehemu ambayo imetupwa taka nyingi kwa kuwa tunaona sewage yenye rangi nyeusi na makaratasi yametapakaa mahali hapa. Kuna mtu ambaye anaonekana pia na mawingu ni ya rangi nyeupe na ingine ikiwa samawati. Pia kuna maduka na nyaya za stima.

Tunaona watu amabao wamejifunga mashuka amabao wanaonekana kuwa ni wamasai huku wameshika fimbo mkononi na mwanamke amefunaga shanga kwenye kichwa chake. Pia kuna zingine zilizoko mikononi na ameshika kikapu mkononi. Nyuma yao kuna miti ambayo inaonekana kuwa na maatawi yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi.

Kuna trakta ambayo imetumika kuchimba mtaro ambao watu wawili wamo ndani wakijaribu kulainisha huku mwingine mmoja akiwa amesimama hapo kando mbele ya gari yenye rangi ya buluu huku majumba ya kadhaa yakionekana pamoja na miti.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kukumbwa na mafuriko kwa kuwa maji mengi yako katika mahali hapa huku pia kunaonekana nyumba zilizojengwa kwa mabati huku makaratasi yakiwa upande wa nje. Kuna taka zilizotupwa katika eneo hili pamoja na tanki la maji huku pia tunaona miche pamoja na mambo mengine katika eneo hili.

Tunaona jumba la ghorofa ambalo limejengwa kwa umakini mkubwa sana na kupakwa rangi nyeupe huku mabati yake yakiwa yenye rangi ya buluu. Pia kwenye juu angani kunaonekana mawingu yaliyotanda na kuonyesha rangi ya samawati mengine yakiwa meupe pamoja na maua yaliyopandwa katika eneo hili ili kuonyesha eneo hili kuwa la kuvutia sana .

Kuna wanyama wawili, mmoja ambaye ana pembe ndefu amabye amesimama mahali hapa mbele ya maji huku, mwingine akiyanywa maji haya. Upande wa nyuma tunaona nyasi zilizomea mahali hapa na zinapendeza sana, huku matope pia yakiinekana yakiwa ndani ya maji haya yanayotumika kunywa.

Hapa kunaonekana watu wanawake kwa wanaume ambao wamevalia mavazi ya kuigiza huku wamevaa kofia kwenye vichwa vyao na wengine kufunga vitambaa na kupuliza vifaa ambazo zinatumika wakati wa kuimba huku wakiitengeneza vitu vingine vilivyoko katika eneo hii.

Hii ni sehemu ambayo imeonyesha kuwa yamepangiwa chupa za plastiki ambazo zimeweza kumaliza kazi yake na upande mwingine tunamwona mtu aliyevaa nguo nyeusi na amesimama. Pia kuna taa ya kupeana mwangaza na pia kuna vyumba ambavyo vimejengwa kwa mabati ya bluu.

Kuna mnyama mkubwa aliyewekwa vitu masikioni na anaonekana kusukumwa na watu walio upande wa nyuma, huku wakimwelekeza pa kuenda na upande wa kuenda na upande mwingine tunaona watu wengine walioshika kamera kwenye mikono yao wakiendelea kupiga picha katika eneo hili pamoja na nyasi iliyomea.

Hapa ni kwenye barabara ambapo tunaona watu wengi, wake kwa wakiume wakiwa wamebeba mabegi kwenye migongo yao na kutembea kuelekea upande wa juu, huku kando ya barabara kukionekana nyasi zilizomea pamoja na waya za stima zilizojuu angani na pia mawingu yametanda angani huku yakiwa yenye rangi ya nyeupe.

Kuna wanyama wenye jina la ngiri ambapo wanaonekana wakitembea katika nyasi hizi zilizo ndefu katika eneo hili. Upande wa nyuma tunaona miti iliyomea na pia nyasi hizo zinaonekana kunyauka kwa kuwa kuna mvua wa kutosha katika eneo hili ambalo wanyama hawa wanaishi.

Hapa ni kwenye kituo cha kusambasia umeme ambapo tunaona mashine ya kreni inaopepa mzigo kutoka upande wa jini kuelekea juu, huku watu waliovalia kofia zenye rangi ya bluu wakiwa katika upande huo mwingine uliofungwa chuma na pia kuna mawingu pamoja na miti unaonekana.

Kuna simba wawili ambao wamelala katika eneo hili huku wakiangalia upande wa mbelel huku nyuma yao kuna mti moja mkubwa ambao umemea pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na pia tunaona kuni zilizokauka pamoja na makaa yaliyochoma mahali hapa.

Kuna wanyama wa mstuni ambao wanaaminika kuwa ngiri ambao wanazunguka eneo hili huku nyuma kukiwa na mawingu yaliyotanda kwa rangi ya samawati na nyeupe huku njia ikiwa inapita na pia kuna nyasi iliyo yenye kijani kibichi kabisa.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana kusimama na kujadiliana. Kando yao kuna gari lenye rangi ya manjano na sehemu nyingine kuna milingoti ya bendera ya kimataifa mbalimbali na pia kuna miti na nyasi zilizomea kando.

Hii ni sehemu ya msitu ambapo kunaonekana miti kadhaa iliyoegemea pande tofauti tofauti. Kuna nyasi pia ya kijani kibichi na ingine inaonekana kuwa imekauka huku wanyama wengine wanaonekana kula nyasi hizo na wengine wakiwa wamesimama.

Hapa kuna jumba la ghorofa ambalo lina bendera ya Kenya juu yake na mawingu ya samawati na mengine meupe yanaonekana uku manyumba zingine zikiwa zimejengwa vizuri na kuna watu wanaopita barabarani ina miti ilio yenye kijani kibichi kabisa.

Kuna mkono wa tinga tinga ambao unaonekana kuwa katika eneo hili huku watu wengine wakiwa ndani ya shimo lililochimbwa na wameshikilia pipu kubwa inayoaminika kupitisha maji au vitu vingine kupitia chini ya ardhi huku wengine wakiwa wamesimama kwenye sehemu ya juu wakiwa wanaangalia wale wanaofanya kazi ndani ya shimo.

Tunaona mama ambaye amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi huku amesuka nywele yake na anaweza kuendelea na kazi yake ya kufua nguo katika mabesheni yaliyo na rangi tofauti tofauti. Pia eneo la nyuma linaonekana kugongwa mabati na kuna mfereji wa maji ambao unatiririsha maji kutoka eneo hilo ili kusaidia watu kuchota.

Hapa mawingu yametanda angani na yana rangi nyeupe mengine yakiwa samawati. Pia tunaona milima ambayo iko katika eneo hili huku nyasi zikiwa zimemea pamoja na vichaka zilizokumba eneo hili na kunaonekana kuwa jua limekua limewaka kali sana na kuchoma nyasi katika uwanja huo.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kukumbwa na mafuriko kwa kuwa tunaona kuwa majumba yako ndani ya maji huku mengine yakionekana karibu yameanguka na eneo hili linaonekana kuwa lenye ufukara kwa sababu ya choo, majumba yaliyojengwa kwa mabati. upande wa juu tunaona mawingu yaliyotanda angani yenye rangi nyeupe na huku pia Kuna miti.

Tunaona polisi ambaye amevalia sare yake rasmi na huku ameshika mtoto wa bunduki mkononi mwake na kumwelekezea huyu simba ambaye ameonekana kulala chini kwa kuwa ana maumivu baada ya kupigwa risasi huku pia tunaona tenki la maji likiwa juu ya chumba hiki pamoja na mimea ya mahindi na nyasi pia.

Kuna nyasi za kijani kibichi huku kuna askari ambaye amesimama na kushika kimkebe wa maji katika mkono wake unaotumika kuunyunyizia mti uliopandwa na mama huyu maji ili kuhakikisha kuwa kunatunza mazingira na kuyafanya kuwa yenye kupendeza.

Kuna watu wawili ambao wanajivinjari kwa kutumia boti ndogo kwenye bwawa au ziwa. Mandhari ya eneo hilo lina miti mingi na watu wengine wanaonekana wanaonekana wakikaa au kupumzika kando kando ya maji. Hii inaashiria shughuli ya burudani au utalii wa ndani inaohusisha michezo ya majini na mapumziko.

Hapa kuna wanafunzi wasichana ambao wameketi kwenye kiti na kuelekeza macho yao kwenye kompyuta iliyo juu ya meza iliyoko mbele yao huku mwalimu wao ambaye amevalia miwani machoni akiendelea kuwaelekeza kufanya ambayo wanastahili kufanya mtandaoni kupitia njia hizi za kidijitali.

Kuna watu ambao wanaonekana kuukwea mlima huku wamebeba mabegi kwenye migongo yao na wengine wanasaidia msichana mmoja kuupanda kwa kuwa ameweza kuchoka. Upande wa nyuma tunaona miti pamoja na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi na inaoendelea kumea kwa kasi huku wingi yakutanda,

Kuna msichana ambaye ameisonga nywele yake na ameketi chini kwenye leso. Hapo kuna pia mbwa ambaye anajaribu kucheza na msichana huyo huku wakiwa wana furaha sana na kurekebishana kila kitu wanachokifanya na kuonekana kuwa wana urafiki mkubwa sana.

Hapa kuna wanafuzi au watoto wanaoonekana kukaa chini uku wamevalia viatu na wanakula chakula ilioko kwenye sahani uku wengine wanatazama televisheni inayoonekana kuwa kwenye ukuta na nyuma yao kuna kuta ambazo ni za rangi ya...

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari ambapo tunaona basi lililopambwa kwa rangi tofauti tofauti ya kupendeza likiwa limesimama katika eneo hili. Huku mwanamke mmoja aliyeweka kikapu katika kiuno chake akijaribu kuingia ndani. Na pia kuna mwingine aliyesuka nywele yake akionekana kuelekea upande wa chini huku upande wa juu kukionekana watu ambao wamesimama pamoja na jumba lingine la ghorofa.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona polisi wa trafiki waliovalia kofia nyeupe kwenye kichwa chao pamoja na sare zao rasmi za kazi wakiendelea na kazi zao za hapa na pale huku watu wengine wakiwa wanatembea kuelekea upande mmoja na magari ambayo yanaonekana kuwa mabasi na ingine ya watu wa kibinafsi yaki na kuelekea upande wa chini. Maghorofa pia yanaonekana kwa rangi ya kupendeza.

Hapa kuna jumba ambalo limejengwa kwa mabati ya kijani huku pia nyasi zikiwa zimemea katika eneo hili kuna malori pamoja na magari madogomadogo yanayoelekea pande tofautitofauti na kila moja inafwata njia yake inayostahili.

Hapa ni kwenye eneo ambalo kuna njia tofauti tofauti huku kuna Ile inayotumika na magari yanayopita juu na mengine kuelekea upande mmoja. Kuna matatu pia ambayo ina rangi ya manjano na nyeupe . Madirisha yake ni mapya na huku vioo vinaonekana kuwa vimefunguliwa na vingine kufungwa.

Hapa ni kwenye jiji kuu katika kituo kimoja cha kuabiri magari ambapo tunaona mabasi ya aina tofauti tofauti yakiwa katika eneo hili yakiendelea na mwendo wake, huku pia kuna polisi ambaye anaaminika kuwa askari wa trafiki ambaye anaendelea na shughuli zake za hapa na pale huku pia tunaona mwendeshaji bodaboda akiwa amembeba mteja.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona basi liliandikwa Metro Isuzu na nambari ya usajili ya KDA 115A na upande mwingine tunaona watu waliobeba mikoba mgongoni na mabegani wakiwa wanatembea huku wengine wakiwaelekeza na pia kunaonekana miti yenye majani ya kijani.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tumeona mwanaume mmoja ambaye ni askari wa trafiki akiwa amevalia sare zake rasmi za kazi huku mabasi mengine yakiendelea na mwendo wa kuelekea upande wa chini na gari pia la mtu binafsi likienda upande mwingine. Huku pia kuna pikipiki iliyobeba watu wawili pamoja na majengo ya maghorofa na mti wenye majani ya kijani kibichi.

Hapa ni kwenye kituo cha magari ambapo tunaona basi iliyooandikwa The World na lina bango katika mlango wake, kuonyesha kuwa kuna eneo ambalo kila mtu anastahili kushuka na kuna wengine ambao wanatembea kuelekea upande wa nyuma, huku pia tunaona wengine wakiwa wameingia ndani na kungonja likaweze kung'oa nanga.

Hapa ni kwenye kituo cha magari ambapo kuna mabasi mawili ambayo yameegeshwa hapo na kuna makanga walio katika sare rasmi. Tunamuona mama mwenye kitambaa cheupe kichwani akiwa amebeba kikapu mkononi na hapo chini yake na chumba kingine upande mwingine.

Hapa ni kwenye barabara kuu ya usafiri ambapo tunaona magari tofauti tofauti ambayo yanaeleka pande tofauti huku mabasi hayo yakionekana kuwa yenye muundo mzuri sana huku pia watu wanaonekana kutembea. Kuna pia taa zinazopeana mwangaza na pia kuna majani.

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari ambapo tunaona basi lenye rangi nyekundu na nambari ya usajili ya KBV 245N na bango mlangoni linaloonyesha sehemu ambapo linaelekea na watu wamesimama na pia kuna majumba mengine ya ghorofa.

Hapa ni kwenye kituo cha magari ambapo tunaona basi lililoandikwa Tawakala na lenye nambari la usajili ya KCA huku upande mwingine ukiwa na watu waliovaa kofia kichwani na wanajaribu kusukuma mkokoteni ulio na bidhaa tofauti tofauti huku jumba la ghorofa likiwa limepakwa rangi nyeupe na samawati.

Hapa kuna mabasi mawili moja likiwa na nambari ya usajili ya KCQ 782P na tunamwona mtu mmoja ambaye amebeba bango ambalo limeandikwa Upperhill, KASNEB na Kenyatta Market.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona mabasi mengi yakiwa yamesimama katika eneo hili huku mwanamke mmoja aliyebeba kibeti chake mgongoni na kukielekeza upande wa mbele akiwa anajaribu kuvuka kuelekea upande mwingine na mwengine akiwa amebebwa kwenye pikipiki wakielekea eneo la juu. Tunaona pia jengo ambalo ni la ghorofa lililojengwa kwa umakini na kuwekewa vioo vya kupendeza sana pamoja na nyaya za stima zinazoonekana kwa picha.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona mabasi mawili. Moja likiwa limeandikwa Vetor na lingine likielekea upande wa chini. Pia kuna askari wa barabarani ambao wamevalia kofia nyeupe kwenye vichwa vyao na mwingine anasukuma pikipiki huku wengine wakiwa wamesimama na pia kuna majumba mengi ya ghorofa hapa.

Hapa ni kwenye barabara kuu katika mji mkubwa hapa nchini ambapo tunaona majumba ya ghorofa yaliyojengwa vizuri sana na kuwekewa rangi ya kupendeza huku magari yakiendelea kuelekea upande wa juu na watu wako katika njia hii wakionekana kutembea kuelekea shughuli zao za hapa na pale.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambapo tunaona magari ya aina tofauti tofauti, mengine yakiwa ni ya kibinafsi huku mengine yakitumika kwa usafiri wa umma. Na pia, kunaonekana watu wanaotembea kuelekea shughuli zao za hapa na pale. Njia nyingine imejengwa juu inayosaidia watu kupita ili wasiweze kugongwa na magari.

Kuna basi ambalo lina nambari ya usajili ya, KBT 248 D, na pia limeandikwa maandishi ya Citi hoppa, na pia maandishi ya 46. Huku upande wa mbele tukiona jengo la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Huku pia tukionekana mtu anayetembea katika barabara hiyo.

Hapa ni kwenye njia kuu ambapo tunaona magari ya aina tofautitofauti kama vile matatu pamoja na basi lenye rangi nyekundu likiweza kuelekea upande wa chini huku upande mwingine tunaona aliyekuwa anasukuma wilbaro yake kuelekea upande wa chini, huku miti mingi ukionekana upande wa katika eneo hili na imestawi kwa ukubwa sana.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo ni katika kituo kimoja cha magari ambapo kuna watu wengi ambao wako katika eneo hili huku majumba ya gorofa yakionekana kujengwa kwa ustadi mkubwa wa sana. Ardhi ina waya za stima zilizopita katika eneo hili. Kuna mabasi ambayo yanaelekea upande wa chini huku pia kuna askari wa trafiki waliokatika sare zao rasmi za kazi.

Hapa ni kwenye kituo cha magari ambapo tunaona watu wengi wakiwa katika eneo hili huku mmoja amevalia sare rasmi za dereva ambaye anaendesha gari hili na huku katika kila gari kuna mabango ambayo yameandikwa maneno tofauti, tofauti kuonyesha hii ni maeneo ambayo magari haya yanaelekea. Pia kuna nyumba la gorofa pamoja na nyanya za stima na pia tunaona mtu aliye na piki piki na mwavuli juu yake.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo kuna magari kadha wa kadha kama vile mabasi ambayo yameandikwa KBS na kando yake kuna bango lilioandikwa shilingi arobaini kuonyesha kuwa nauli ya kuenda eneo hilo ni hiyo pesa na kuna watu wengine ambao wanatembea katika eneo hilo na mwengine aliyevalia shati nyeupe akiwa amesimama na kumwelekeza mwengine.

Kuna barabara mbili moja sehemu ya kulia na ingine kushoto, katikati kuna bango linaloonyesha njia ya kwenda Juja. Kuna gari la polisi ambalo linateremka chini huku mengine yakipanda juu. Watu pia wako wanatembea kwa miguu.

Hapa kuna gari moshi ambalo lina urefu mkubwa sana na linaonekana kutumia reli hii kuelekea upande mmoja ili kuwa hukua wateja au pia linaweza kuwa limo nao katika eneo hili hili kuwarlekeza kuenda kwa upande huo mwingine.

Hapa ni kwenye barabara kuu na pia katika kituo cha magari ambapo tunaona gari lililoandikwa taxi likiwa limesimama mahali hapa huku watu wakitembea kuelekea katika shughuli zao za kila siku. Pia kuna jumba la ghorofa na pia kuna maduka yanayoendelea na mauzo.

Hapa ni kwenye barabara kuu mjini ambapo tunaona mabango ambayo yameandikwa vitu tofauti tofauti zinazo onyesha njia ambayo mtu anafaa kuitumia huku magari yakiwa katika eneo hili yakiweza kuendelea katika na safari yake. Upande wa kushoto tunaona nyasi zilizomea katika barabara hii pamoja na nyanya za stima zilizopita.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona jumba moja kubwa la ghorofa lililojengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa rangi ya kupendeza pamoja na vioo na madirisha yenye thamani kubwa, huku miti pia ikionekana kumea katika eneo hili na watu pia wanaendelea kutembea kuelekea shughuli zao za hapa na pale, bila kusahau mabasi yaliyo katika eneo hili.

Kuna barabara kuu ya usafiri ambapo kuna magari ya aina tofauti tofauti kama vile ya kibinafsi na mengine ni malori yakiwa yanaelekea upande wa juu. Huko pia kuna jumba ambayo ni ya gorofa na mengine hiyo yanaonekana huo upande mwingine yakiwa yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa rangi inayopendeza pamoja na vioo vya madirisha.

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari ambapo kunaonekana mabasi mawili moja likiwa la bluu na imeandikwa Metro na huku kuna wanaume wengine ambao wamesimama mahali hapa. Aliyevalia koti anaonekana kuwa ndiye abiria na yule aliye pembeni amevaa shati la bluu ndiye makanga wa gari hili kwa kuwa ako katika sare rasmi ya kazi.

Hapa panaonekana kuwa kwenye kituo cha kuabiri magari, ambapo kuna basi lililo na rangi ya buluu na pia nambari ya usajili ya KBU 465X na limeandikwa,105 shuttle kuna watu ambao wanaendelea kutembea kwa miguu huku majumba ya ghorofa, ikiwa pia kando yake.

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari ambapo tunaona matatu moja yenye nambari ya usajili ya KBU 446Y ikiwa imesimama mahali hapa na kuekelewa bango juu yake lililooandikwa ambapo kuna mwanamke mmoja aliyebeba kikapu kwenye mkono wake wa kushoto na huku akipambana kuingia ndani. Wau wengine pia wanaonekana kusimama hapa kungoja magari yanayoelekea sehemu wanapokwenda.

Kuna njia mbili moja kwenye upande wa kushoto na nyingine kulia huku kuna basi ambalo ni la rangi la kijani likiendelea na mwendo wake. Katikati ya njia hizo kuna nyasi iliyomea na pia taa za barabarani zinazopeana mwangaza.

Hapa kunaonekana ni kwenye kituo cha kuabiri mageri ambapo bana basi ambalo limeandikwa isuzu, na pia kuna bango lililoandikwa shilingi thelatini, na pia kuna majumba mengine tofauti tofauti baadhi hapa na watu waliosimama na wengine wakitembea huku.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona askari wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao rasmi na huku wanaendelea na shughuli zao za hapa na pale kuhakikisha kuwa usafiri unaimarika katika barabara hii kuu. Pia tunaona majumba ya ghorofa ambayo yamejengwa kwa umakini mkubwa pamoja na mabasi yanayoelekea upande wa chini na pia pikipiki zinaonekana.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona mabasi yakiwa yamesimama huku moja likiwa limeandikwa City Shuttle na kuna majumba ya maghorofa ambayo yana vioo ya kupendeza na yenye thamani kubwa sana huku pia miti yenye majani ya kijani kibichi yakionekana mahali hapa.

Hapa ni kwenye jiji kuu ambapo tunaona askari wa trafiki wakiwa wamevalia kofia zao kichwani zenye rangi nyeupe huku pia wako ndani ya sare zao rasmi za za kazi .Kwenye majumba ya ghorofa yanayoonekana upande wa nyuma na mbele huku magari yanayoelekea upande wa chini na mtu wa pikipiki ambaye anaisukuma kuelekea juu.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambayo tunaona magari mengi yakielekea upande mmoja wa chini na inaonyesha kuwa maendeleo yamepigwa katika eneo hili la kutosha. Huku tunaona pia lori lenye rangi nyeupe pamoja na taa zilizowekwa barabara ili kuleta mwangaza wakati wa usiku.

Hapa ni barabarani ama kituo cha magari ambapo tunaona mabasi mawili yaliyo na rangi ya buluu huku yameandikwa SuperMetro yakiwa yamesimama mahali hapa na pia kuna askari ambaye ni mwanamke anayeaminika kuwa wa trafiki kwa kuwa amevalia mavazi yake rasmi ya kazi. Pia kuna watu wengine wanaoendelea kutembea mahali hapa moja na mti mmoja mkubwa wenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni kwenye kituo cha kuabiri magari ambapo tunaona makanga aliye katika sare yake ya rasmi ya kazi akijaribu kuvuta abiria ili akaweze kuingia katika gari lake, huku wengine wakifanya kazi ya kubeba mizigo.

Kuna barabara mbili, ya kulia na ya kushoto. Kwenye barabara ya kushoto kunaonekana magari ambayo yanaenda juu huku barabara ya kulia kuna magari yanayoenda chini. Pia katika barabara ya kulia kunaonekana mwendeshaji pikipiki ambaye anaendesha pikipiki yake katikati mwa barabara hizi mbili na pia kushoto mwa barabara kuna ng'ombe ambao wanakula nyasi.

Hapa ni mahali ambapo kunaonekana kutupwa takataka nyingi na vitambaa vilivyo mahali hapa ni vya rangi nyekundu, vingine buluu na pia kuna mmea wa ndizi ambao unaonekana na pia viti vyenye rangi ya buluu.

Kuna maji yanayotoka kwenye paipu hii ambayo yanaonekana kuwa meupe huku pia kuna mimea ambayo imemea katika eneo hili pamoja na mchanga wenye rangi ya mbao na huku pia tunaona pia eneo hili linapendeza sana kwa mandhari na mazingira yake mazuri sana.

Kuna mtaro ambao umechimbwa katika eneo hili na maji yanaonekana yakiwa ndani yaliyo machafu zaidi huku nyaya za stima zikiwa zinapita katika eneo hili, na pia kuna udongo ambao ulitoka ndani ya mahali hapa. Pia miti ambayo imepandwa na kustawi na kuwa mirefu zaidi. Pia kunaonekana na jumba la ghorofa eneo lile lingine pamoja na matanki ya maji.

Kuna trakta ambayo ni ya rangi ya manjano huku inatumika kuchota udongo ulioko kwenye eneo hili. Pia tunaona mwanamume ambaye amevalia kofia nyekundu na pia tshati yake ya rangi nyeupe na mistari ya rangi nyeusi huku pia barabara inaonekana kupita mahali hapa na mawingu yametanda angani.

Hii ni sehemu ya duka ambapo kuna mlango wa rangi nyeusi huku upande mwingine ukiwa umeandikwa purified water kwa maana ya kuwa mahali hapa maji yanaweza kujazwa kwa vibuyu ili yawe salama kwa kukunywa na pia kuna nguo ya msichana ambayo imewekwa kwenye doli zilizo katika eneo hili.

Kuna pipe za maji ambazo zimewekwa katika eneo hili zinazoonekana kuwa zenye rangi nyeusi huku udongo ukionekana kuwa umechomwa na jua kali sana na upande wa juu kuna nyasi ambayo imekauka vibaya sana.

Hapa ni eneo ambalo linaonekana ni la kusambaza maji. Hapo tunaona paipu za maji zikiwa zimepita mahali hapa na maengine yaliyo machafu yakiwa yamewekwa katika mtaro uliochimbwa sehemu hili. Pia kuna udongo ambao umetapakaa mahali hapa.

Kuna piki piki ambayo imeweza kusimamishwa katika eneo hili na upande wa juu tunaona watu watatu ambao wanatembea na kuelekea upande wa juu huku pia kuna nyumba iliyojengwa kutumia matofali na ingine pia imejengwa kwa kutumia mabati.

Kuna watu ambao wanaonekana kusimama mahali hapa wakiweza kuelekeza macho yao upande wa mbele huku mmoja ameweka mkono wake juu ya mtungi na pia ndoo ya maji iliyoandkiwa Crown inaonekana. Watu wengine wameshika vifaa ambavyo hutumika kuwekea kamera zinazotumika kuchukua picha.